Mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa amevalia shati lenye rangi ya kijani , mhudumu wa afya anamhudumia Kwa kumdunga sindano katika mkono wake wa kushoto.

Katika kituo cha afya, mama aliyevalia buibui aliandamana na mtoto wake, mhudumu wa afya anamhudumia mtoto akiwa anamdunga sindano katika mguu wake.

Katika kituo cha afya, kila mtu ako mbioni kwa shughuli mbalimbali, mmoja akionekana akiwa amevalia barakoa, akiwa na zingine ameshikilia kwa mkono, akiwa amevalia pia glovu, wengi wanaonekana kuvalia nguo nyeupe.

Mama mmoja mjamzito amelala kwenye mkeka akiwa ameangalia juu. Mwengine anamchunguza kwa kuguza tumbo. Huenda akawa ni mhudumu wa afya.

Watu watatu wako katika chumba wawili wanaonekana vizuri na wamevalia barakoa mmoja amevalia koti nyeupe huku ndani ya chumba kinachokuwa ni penye dawa zinahifadhiwa mmoja anaweza kuwa anaendelea kuwaongelesha hawa wengine.

Wanawake, mmoja akiwa ameketi. Wawili wamesimama. Mmoja aliye karibu ameshikilia kitu mkononi, amejifunika kitambaa kwenye kichwa chake kikiwa na rangi nyekundu.

Maji yamefurika barabarani, malori mawili ya kubeba mizigo yakiwa yameanguka barabarani, watu wanatembea kando ndani ya maji.

Mtu mmoja wa kiume amelala kitandani ukuta uko na rangi ya bluu amefungwa na katika kichwa chake ishara ya kuwa alikuwa ameumia.

Mhudumu wa afya wa kijijini ametembea nyumbani anamwandikia mtoto aliyekaa akitazama kando , mhudumu wa afya aliandamana pamoja na zile bidhaa zinazotumika katika kazi yake ya kila siku.

Ni bango la dawa ya siha ambayo hutumika wakati kinapouma na kuleta suluhu ili kuweza kuzuia kichwa kinapomuuma mgonjwa .

Vijisanduku vitatu, vilivyo na na rangi nyeupe, vikiwa na maandishi yenye, rangi nyeusi. Sehamu nyingine zikiwa na rangi ya chungwa. Imebeba dawa inayotumika na bina alibamu.

Katika kituo cha afya mama ameketi akajifunika miguuni mwake na kitambaa chenye rangi nyeupe, amehudumiwa amepewa dawa mkononi, akiwa ameandikwa kwa kijikaratasi pia.

Mwanaume mmoja amevalia koti nyeupe akiwa anapanga madawa ako katika duka la kuuza dawa ambapo anatazama dawa, huenda anataka kuuzia mtu.

Watu wengi wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi, wote wakiwa na mshangao kwa kuwa eneo linaonekana kuwa liliathirika na moto ulioharibu manyumba mengine.

Mama ameketi akiwa amevalia koti lenye rangi nyeusi akiwa amebeba mtoto . Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi yenye rangi ya bluu anamdunga mtoto sindano.

Katika kituo cha afya ndani ya chumba kimoja, mhudumu wa afya amevalia koti lenye rangi ya buluu akiwa anamhudumia mgonjwa aliyeketi katika kiti cha wagonjwa.

Kijana mmoja, amevalia tishati lenye rangi ya buluu, akiwa amesimama karibu na jengo la ghorofa lililokuwa limeporomoka. Huenda ilikuwa nyumbani kwao.

Mhudumu wa afya ametembea kijijini. Wamama na wasichana wamekusanyika wakaketi pamoja, mhudumu wa afya anapowaelimisha.

Wahudumu wawili wa afya. Mmoja wa kiume amevalia shati lenye rangi nyeupe na mwingine wa kike aliyevalia shati lenye rangi ya buluu, wanamhudumia mzee mmoja aliyeketi.

Katika kituo kimoja, mzee mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya bluu anahudumiwa na mhudumu wa afya anayemdunga sindano katika mkono wake wa kushoto.

Barabarani maji yamefurika, watu wakiwa katika shughuli zao wakisafiri. Kuna magari yanayoenda pande mwingine, na kuna gari la kusafirisha wagonjwa linalotoka pande mwingine.

Katika kituo cha afya, muhudumu wa afya amevalia koti yenye rangi ya njano. Mama ameketi akiwa anambeba mtoto, mhudumu wa afya akimwekea dawa mdomoni mtoto.

Katika kituo cha afya chumba cha upasuaji, wahudumu wa afya wamemzingira mgonjwa wakiwa wanamhudumia kwa kumfanyia upasuaji ili kumsaidia na kumponya tatizo alilonalo.

Chupa nyeupe ina funiko nyeupe imeandikwa na maandishi ya kijani ikiwa ni herufi A,J na N.

Watu watano walio na mabasi meupe. Wawili wakiwa juu ya gari iliyo na rangi nyekundu, watatu wamesimama chini wakiwa kwa shughuli ya kufukiza.

Chupa za plastiki zikiwa na funiko za rangi tofauti mbili ziko na nyeupe na mbili nyeusi chupa hizi zinarumika kubeba dawa inayotumika na binadamu.

Katika kituo cha afya ndani ya maabara, afisa wa maabara anatayarisha kitu, akiwa amevalia koti na barakoa iliyo na rangi nyeupe.

Mhudumu wa afya, wamevalia miwani na barakoa. Akiwa na koti lenye rangi nyeupe. Anamdunga chupa akitoa dawa kwa kutumia sindano.

Chupa na kioo iliyo na funiko ya chuma katikati ikiwa na plastiki. Pia kuna zingine ziko na funiko zenye rangi ya buluu, ingine ya njano. Pia kuna sindano juu ya meza.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kujikinga kutokana na athari yakiwa na rangi nyeupe na glavu zenye rangi ya kijani anaendelea na shughuli ya kufukiza.

Katika kituo cha afya, mgonjwa amelala katika kitanda cha wagonjwa, akiwa anahudumiwa meno na wahudumu wa afya, Mmoja aliye na koti yenye rangi ya buluu na mwingine akiwa na koti lenye rangi ya nyeupe.

Mhudumu wa afya ako katika kituo cha afya akitayarisha kitu kilicho mkononi mwake. Kina rangi nyekundu. Mama amekketi katika kiti cha wagonjwa akiwa amemshikilia mtoto wote wakiwa wamemtazama mhudumu wa afya.

Chupa iliyo na funiko jekundu iliyo na maandishi meusi mezani kuna pia tembe zilizo na rangi nyekundu na nyeusi.

Wahudumu wa afya wamevalia makoti yenye rangi nyeupe, wako katika boma moja, wakiweza kuonyesha na kuwaelimisha jinsi ya kunawa mikono ili kujizuia na maradhi yanayoambukiza kutokana.

Katika kituo cha afya, wahudumu wa afya wamevalia mavazi yenye rangi ya bluu, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda cha wagonjwa.

Mzee mmoja aliye na kofia nyeupe, koti leupe na suruali nyeusi anapanga madawa ndani ya sanduku akiwa pia anazama kwa umakini.

Barabarani maji yamefurika. Usafiri umetatizika wengine wanaonekana wakisukuma pikipiki, baiskeli na magari pia yakitatizika kuendelea na usafiri.

Chupa ndogo ya kioo iliyo na ufuniko wa plastiki ulio na rangi wa blue inatumika kubeba chnajo ambayo hudungwa kwa binadamu kuwazuia kutokana na maradhi.

Katika kituo cha afya. Mhudumu wa afya amevalia koti lenye rangi nyeupa. Akiwa anatazama kwa mashine, akiwa anamkagua mgonjwa aliye mbele yake.

Katika kituo cha afya, mhudumu wa afya wa kiume ameketi akiwa amevalia koti leupe na glavu zenye rangi ya buluu akiwa anakitazama kitu kilicho mkononi kwa umakini.

Mhudumu wa afya amevalia barakoa akiwa anachukua dawa akitumia sindano kutoka ndani ya chupa ya kioo iliyo na funiko. Ako sehemu yenye watu wengi.

Watu wawili, wamevalia mavazi ya kujikinga kutokana na hatari. Mavazi haya yakiwa na rangi ya njano, glavu walizonazo ni za rangi nyekundu, wakiwa wameubeba mtungi mkononi ulio na rangi nyekundu, ukionyesha kuwa ni hatari zaidi.

Maafisa wawili wa afya wamesimama karibu na ndoo mbili zimebeba maji yanayotumika kunawa mikono, Kando yao kuna mwanamke na mwanaume, maafisa wa afya wanawaelimisha jinsi ya kutumia hizi ndoo za maji.

Maafisa wa afya wamevalia manguo zenye rangi ya njano wanawahudumia wagonjwa pamoja na watoto wakiwapa chanjo ya mdomo.

Katika kituo cha afya, kijana mmoja amevalia barakoa na glovu. Anamhudumia mama akiwa anamtazama kwa umakini kwa mdomo wake.

Katika chumba kilichotengenezwa na mbao, kikiwa na paa ya mabati. Ndani kuna chupa mingi za plastiki na zingine za kioo, zote zikiwa zimefunikwa.

Chupa kubwa yenye rangi nyeusi na ufuniko yenye rangi nyeupe ikiwa nakaratasai iliyoandikwa na maandishi yenye rangi nyekundu, pengine rangine nyeupe, pengine rangi ya njano.

Kijumba kilichotengenezwa na kupakwa rangi ya njano sehemu nyingine ikiwa na maandishi yaliyo na rangi nyeupe ikionyesha kuwa ni choo ya umma.

Wanafunzi watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume aliye katikati wanachota maji ili waweze kunywa. Mwalimu wa kike akiwa amesimama kando.

Mwanadada mmoja ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa wakiwa katika kituo cha afya pamoja na mhudumu wa afya ambaye anamchungua na wanatazamana kwa umakini.

Watu watano wamevaia mavazi ya kujikinga meupe kutokana na athari. Wamevalia glavu, wanaendela na shughuli ya kufukiza katika kichumba kimoja.

Watu wawili wa kike wanayatoa maji kwa kutumia ndoo wakichota na kumwaga kwenda nje kwa kuwa maji yameweza kufurika hadi bomani mwao.

Mkono uliovalia glavu, zenye rangi ya kijani, ukiwa umeshikilia pande moja sindano, na pande nyingine chupa ya kioo, iliyobeba chanjo ya homa ya njano.

Katika kituo cha afya cha kukagua macho, mhudumu wa afya aliyevalia koti leupe, anamkagua macho kijana aliye mbele yake kwa kutumia mashine.

Katika kituo cha afya, cha meno. Mhudumu wa afya, amevalia koti lenye rangi nyeupe. Mgonjwa ,akiwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Amefungwa mdomo. Mhudumu wa afya akimhudumia.

Wanawake watatu na watoto wawili, wanawake wawili wakiwa na mavazi meupe wakiwa wanawawekelea watoto juu ya kitanda moja ameketi akiwa amewatazama, huenda watoto ni wake amejifungua.

Ni katika kituo cha afya ambapo kuna chupa tofauti ambazo zimebeba dawa na zingine zikiwa zimebeba chanjo. Kuna chupa za plastiki na chupa za kioo.

Mhudumu wa afya, anamtazama mtoto mchanga, kwa umakini. Akiwa anamfunikwa vizuri, wote wakiwa katika kituo cha afya.

Afisa mmoja wa afya amevalia vasi lililo na rangi ya njano. Akiwa amebeba sanduku iliyo na rangi bluu. Akiwa anatembea kwenye maji mingi.

Maji yamewekwa ndani ya mtungi ulio na rangi ya buluu. Watu wananawa ili kujikinga kutoka na kusambaza maradhi yanayosambaa watu wasiponawa mikono.

Chupa iliyo na rangi nyeusi iko na funiko ya chuma. Ndani imebeba dawa ambayo iko na rangi nyekundu. Dawa hii hutumika na binadamu.

Mkono mmoja umebeba chupa uliyo na dawa, na mwingine unapokea dawa; mtu ako tayari kuimeza au kupeana kwa mtu mwingine aeze kuimeza.

Katika chumba kimoja, kilicho na sanduku zilizotengenezwa na mbao. wako watu wanaoendelea na shughuli za kufukiza, ili kuzuia maradhi.

Mgonjwa amelala katika kitanda cha ugonjwa wa hospitalini akiwa amefungua mdomo. Mhudumu wa afya amevalia glovu yenye rangi nyeupe na barakoa akiwa anamhudumia mgonjwa.

Watu wengi wamepanga foleni, mzee mmoja ameketi aliyevalia vazi lenye rangi nyeupe na mhudumu wa afy anamhudumia kwa kudunga sindano, wote wako uwanjani.

Mezani kuna chupa zilizo na rangi nyeupe na funiko nyeupe, ikiwa imebeba dawa inayosaidia tezi dume kupanuka.

Katika kituo cha afya. Wahudumu wa afya wakike wawili, wamevalia makoti meupe na jalafu. Wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa.

Dawa ya tembe, sindano pia iko juu ya meza. Chupa iliyo ya kioo, ikiwa na funiko wenye rangi ya kijani kibichi.

Mama ameketi akamshikilia mtoto mkononi. Amevalia kofia yenye rangi nyekundu kichwani. Mhudumu wa afya anampa mtoto dawa mtoto kwa mdomoni.

Wahudumu wa afya wawili. Mmoja amevalia koti leupe, mwengine amevalia koti lenye rangi ya kijani wakiwa katika kituo cha afya wakimhudumia mgonjwa aliye keti katika kiti cha wagonjwa.

Katika kituo cha afya cha meno cha kinga Afrika, mmama amelala kwenye kitanda cha wagonnwa mhudumu wa afya akiwa anamhudumia kwa kumchunguza kumkagua meno.

Katika kituo cha afya wahudumu wa afya wamevalia makoti yenye rangi nyeupe. Mmoja anaye zungumza na mama ambaye ameketi karibu na yeye amejifunga na mwenge katika kichwa chake.

Msichana mmoja aliye na tabasamu ako katika eneo la mapokezi katika kituo cha afya cha kushugulikia meno kinachoitwa Fine Touch .

Wadudu wengi aina ya nzige wanapepea angani wakiwa wamevamia mimea iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Barabarani karibu na ua wa kifahari, maji yamefurika ijapokuwa vyombo vya usalama, magari ya kibinafsi na yale yanayosafirisha wananchi yakiwa yanaendelea na safari.

Katika kituo cha afya mhudumu wa afya amevalia koti lenye rangi nyeupe akiwa upande mwingine na mtoto ameketi akiwa anamtazama mhudumu wa afya kando kuna ndoo ambayo hutumika kumwaga uchafu ulio na rangi ya njano.

Katika kituo cha afya, cha kuchunguza macho, mhudumu wa afya, ambaye amevalia shati lenye rangi nyeupe anamkagua macho, mgonjwa wa kike aliyeketi mbele, akitumia mashine.

Katika kituo cha afya mhudumu wa afya wa kike amevalia barakoa yenye rangi ya bluu, akitayarisha dawa ndani ya sindano, anayoitoa ndani ya chupa iliyo ya kioo.

Katika kituo cha afya mama amelala katika kitanda cha wagonjwa akiwa amemshikilia mtoto mdogo , huenda amejifungua ama alikiwa mgonjwa amaletewa mtoto.

Mama ameketi katika kiti cha plastiki kilio na rangi ya blu . Mhudumu wa afya anapomdunga sindano katika mkono wake wa kushoto . Wote wako katika kituo cha afya.

Mhudumu wa afya, amevalia kofia nyeusi, pamoja na koti nyeusi. Amemshika mtoto mdomo, akiwa anamwekea dawa mdomoni. Mama aliyevalia kofia ,yenye rangi ya njano pia, akiwa amemshikilia mtoto.

Kijisanduku kilichotengenezwa na karatasi. Kikiwa kinatumika kubeba dawa ya chanjo. Ambayo hutumiwa kudunga watoto ili kujikinga kutokana na maradhi.

Katika kituo cha afya cha Ahero maji yamefurika. Yakiwa yameingia ndani ya nyumba, yakitatiza shughuli za kila siku.

Chupa ya plastiki iliyo na rangi nyeupe ikiwa na ufuniko nyeupe na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi ikiwa imebeba tembe zinazo waponya walio na mambukizi ya njia ya mkojo .

Katika kituo cha afya, mgonjwa wa kike amelala katika kitanda cha wagonjwa akiwa ameangalia juu . Wahudumu wawili wa afya wanamhudumia kwa kumkagua meno yake.

Katika kituo cha afya. Wahudumu wa afya wamevalia makoti meupe wakiwa na mwadada aliyefungwa katika mkanda wenye rangi nyeusi akiwa amefungwa kwa chuma. Huenda wanamsaidia kutembea.

Chupa ya kioo ambayo imebeba chanjo iko na ufuniko wa plastiki ulio na rangi ya buluu na maandishi yaliyo kwa karatasi yakabandikwa kwa chupa.

Kijisanduku kilichotengenezwa kutokana na karatasi ambacho kiko na rangi nyeupe kikiwa na maandishi nyeusi kikiwa kinabeba dawa iliyo na rangi ya njano inayotumika na binadamu

Katika mtaa mmoja mwanaume amesimama pamoja na mwanamke aliyekua na rangi nyeusi, mwanaume akionekana kuwa mzungu, nyuma yao kuna gari ambayo imesimama ikiwa na rangi nyeupe.

Katika kituo cha afya, wapo watu wawili mmoja ni mhudumu wa afya amevalia barakoa, amevalia glavu anaonekana kudunga sindano, huenda anatoa dawa na mgonjwa akona barakoa ameketi anadungwa sindano kwenye mkono wake.

Vyombo vya usafiri katika nchi kavu. Ikiwa ni tuktuk mbili zilizo na rangi ya njano na pikipiki moja zimeegeshwa. Huenda zinangoja wasafiri.

Katika kituo cha afya. Mgonjwa amelalia kiti cha wagonjwa. Mhudumu wa afya amevalia nguo zenye rangi ya bluu, akiwa amemlika mdomo wa mgonjwa.

Mwanaume mmoja ameinama, amevalia mavazi yenye rangi nyekundu mkononi, anapanga akitayarisha vijiti akitumia panga iliyo mkononi mwake.

Kachupa madogo cha kioo kakiwa na funiko ya chuma Kando kuna sindano na kuna bidhaa zingine yenye rangi nyekundu.

Mwanamke mmoja amesimama mtoni amevalia nguo ya kijani na sehemu nyingine iko na rangi nyeupe ana nawa mikono huenda anataka kunywa maji.

Kijisanduku na chupa za kioo zilizo na rangi ya njano sehemu nyingi ya mwili yao, iyo imebeba chanjo ya homa manjano inayotumika kuchanja binadamu.

Ndani ya gari, ya kusafirisha, wagonjwa sehemu nyingi, imepakwa rangi, ya chungwa, ikiwa na kitanda ndani, na vifaa vingine vinavyo tumika kuhudumia mgonjwa anaposafirishwa kutoka, kwenda kituo cha, hafya.

Afisa mmoja ako ndani ya chumba akiwa amengoja koti lenye rangi nyeupe na kofia nyeupe akiwa katika mitungi ya gesi.

Katika kituo cha afya chumba cha upasuaji wahudumu wa afya wamejihami kwa kuvalia mavazi na maglovu wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda cha hospitali.

Chupa mingi zikiwa za plastiki zingine za kioo. Zote zimefunikwa zimewekwa katika chumba kilicho tengenezwa na mbao. Juu kukiwa pia kumefungwa na vitu zingine kama vile tupunpu vidogo.

Katika kituo cha afya mhudumu wa afya amevalia koti lenye rangi nyeupe wakiwa wengi wakiwahudumia wagonjwa walio karibu kuonekana kupimwa joto mwilini mwake na mhudumu wa afya.

Akina mama wameketi na kushikilia watoto. Mhudumu wa afya anamhudumia mama mmoja kwa kudunga mtoto sindano katika paja lake.

Tanki limeweza kutengenezwa na chuma na kuwekwa sehemu ya juu iliyotengenezwa kwa chuma pia imepakwa rangi ya jivu. Watu wawili wanaonekana, mmoja akipanda kwenda juu na mwingine akiwa sehemu ya juu.

Mgonjwa ameketi katika kiti cha wagonjwa, na mhudumu wa afya alijifunga mwenge kwenye kichwa chake, akiwa anatayarisha kumhudumia mgonjwa aliyeketi.

Mti mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki kiliocha na rangu ya bluu. Akiwa na mavazi meusi. Mkononi amebeba chupa mbili zilizo na rangi nyeupe zinazotumika kubeba dawa.

Katika kituo cha afya mhudumu wa afya amevalia sare rasmi ya hospitalini anashugulikia na kutengeneza mashini inayotumika hospitalini.

Chupa ya kioo, ina funiko ya chuma. Iko na dawa ya chanjo. Kando kuna sindano, inayotumika kudunga wagonjwa ili kuwakinga didhi ya magonjwa. Hizi chanjo zinakinga.

Mwanaume mmoja, ako shambani. Ananyunyuzia mimea maji, miongoni akiwa na kifaa kinachosaidia kunyunyuzia maji. Amevalia mavazi meupe.

Kwenye hema zimepangwa kukiwa meza na wahudumu mabli nbali wanaofunza jinsi ya kuzuia na kupeana vifaa zinazotumika kuzuia.

Mhudumu wa afya ametembelea mama nyumbani mama ameketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amebeba mtoto , mhudumu anatayarisha chanjo ili aweze kumudumia mama ama mtoto.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi yenye kijani. Anamfunika mgonjwa na kitambaa cheupe. Juu ya meza kuna mitambo zingine.

Mtu, mmoja, amevalia nguo za kujikinga nyeupe, akiwa anafukisa ili kuua virusi na kumzuia maambukizi kutoka kwe.,kuja kwa binadamu.

Katika kituo cha afya, mama ameketi, mhudumu wa afya amesimama akiwa anamdunga sindano. Juu ya meza kuna kijisanduku cha kubeba dawa na kuna kingine cha kuwekelea vifaa vilivyotumika kama vile sindano.

Mhudumu wa afya amevalia vazi lenye rangi ya bluu. Anamhudumia mama aliyekuwa ameketi. Anamdunga sindano wote wakiwa ndani ya hema.

Wadudu wengi wa aina ya nzige wamesambulia mmea wa mahindi ulio na rangi ya kijani kibichi.

Mtu anatoa dawa kutoka kwa chupa na kuweka kwenye mkono. Chupa Iko na rangi nyeupe ikiwa sehemu nyingine Ina rangi ya machungwa.

Mhudumu wa afya ameketi, amekishika kifaa mikononi mwake, wamejivisha pamoja na wenzake mavazi meupe kwenye kichwa chake amejifunga pia kifaa kingine.

Kachupa cha kioo kakiwa na faniko ya plastiki yenye rangi ya bluu kameekwa juu ya karatasi yenye rangi ya machungwa inayoelimisha mbona watu wachukue chanjo iliyo kwenye hiyo chupa.

Picha, alama, mtoto. Huenda anaashiria ya kwamba mtoto amepata huduma, ambayo watoto wote walifaa wapate ili asichanganywe tena aeze kuhudumiwa mara ya pili.

Katika kituo cha afya ,chumba kimoja kina watoto wachanga na wahudumu wa afya wawili wanaonekana wakiwa wanawashughulikia hao watoto.

Mhudumu wa afya ana mdunga sindano mama ambaye ameketi kwenye kiti akiwa huenda ako nyumbani . Kando kuna sanduku inayotumika kubeba madawa moja yapo ikiwa ni chanjo.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia mavazi ya rangi ya bluu, anawaonyesha wamama walio na ujauzito jinsi ya kujiangalia ama kuangalia wenzao.

Mtungi wa plastiki ukona maji. Umeekwa kwenye chuma zilizotengenezwa kusaidia kusimamisha. Kando yake kuna sabuni ambayo husaidia watu waweze kunawa ili kudumisha usafi wa mikono.

Mhudumu wa afya pamoja na mgonjwa wameinama , wakiwa mhudumu wa afya anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi. Kando yake kukiwa na kiti cha walemavu.

Moto mkubwa, unachoma nyumba za mabati, ukiwa unatoa moshi mkubwa. Moto unachoma kwa rangi iliyo ya njano.

Chupa zenye rangi tofauti zimepangwa, zote zikiwa na madini tofauti tofauti yanayotumika na miili yetu Ili kufanya shughuli mbalimbali.

Maji yamefurika barabarani magari yanaendelea na usafiri mengine maji karibu inayafunika na mengine ni magari makubwa.

Madawa mengine yakiwa ni chanjo yamehifadhiwa kwenye Sehemu maalum iliyo ni sehemu ya baridi ambayo inatumika kuhifadhi madawa yanayotaka baridi.

Katika kituo cha afya , mhudumu wa afya amevalia gwanda lenye rangi ya njano , akiwa anamdunga mtoto sindano aliyebebwa na mama yake.

Mkono umevishwa glavu yenye rangi ya kijani ukiwa na chupa ya kioo yenye funiko iliyotengenezwa na chuma na plastiki. Iko na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi kukiwa na sindano.

Katika chumbani watu wawili wamevalia mavazi ya kujikinga ambayo yako na rangi nyeupe wanaonekana kuweza kumwaga dawa chumbani wakitumia vifaa walivyonavyo.

Mmkono uko umevalishwa glavu yenye rangi ya bulu, umebeba sindano na chupa inayotumika kubeba chanjo iliyo ni ya kioo.

Mtu mmoja amevalia manguo ya kujikinga akiwa na kofia nyekundu. Akiwa amevalia barakoa. Ako na mashine ambayo ameibeba.

Mnyama wa kufungwa kwa jina ngamia amelala chini. Amebeba mgongoni mzigo ukiwa na rangi nyekundu. Eneo linaonekana kuwa kavu penye hakuna majani mabichi labda ngamia amefariki ama amepumzika.

Mtu mmoja amevalia nguo za kujikinga akiwa na mashine iliyo na mkanda ambayo ameufunga kwenye bega. Mashine inatoa moshi.

Mhudumu wa afya katika kituo cha afya anaonekana kumnyorosha mguu mgonjwa ambaye amelala kitandani cha kituo cha afya.

Mhudumu wa afya, amevalia mavazi ya rangi ya blue ,na akiwa amejifunika na balakoa. Mgonjwa, amelala kwenye kitanda cha wagonjwa.

Katika kituo cha afya kuna mashine, muudumu wa afya ameketi akiwa anamwongelesha mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha wagonjwa.

Mwanamme mwenye kofia nyekundu ambaye ako na kijiti mkononi anasoma maandishi mekundu yenye yako katika kitambaa cheupe kilichofungwa kwenye miti miwili.

Mwanamke mmoja ameinama kwenye mfereji wa maji akiwa anachota maji kwa kutumia mtungi ulio na rangi ya njano, nyuma yake kuna nyumba ya mabati.

Vijana wamevalia mavazi yaliyo fanana wakiwa na mashati yenye rangi ya kijani na masuruali yenye rangi nyeusi. wana nawa mikono ili kudumisha usafi wakiwa na barakoa ambayo wamejifunikwa ili kujizuia na maradhi magonjwa.

Katika kituo cha afya, mhudumu wa afya, wa kike amembeba, mtoto, huenda amezaliwa ama anamkagua na kuona kama ako na shida yeyote.

Ni dukani, kumepangwa, machupa yote yakiwa na madawa mbalimbali, pia kuna mandoo zimebeba maunga.

Nchi imekauka nyuma kwa manyumba watu wanapanga foleni ili kuchota maji na kuyasafirisha kutumia makwama.

Meza nyekundu ya plastiki, imebeba machupa mengi. Mengine yakionekana kwa na rangi nyeupe na maandishi ya njano. Kuna machupa mengine madogo na makubwa.

Maji yamefurika yakiwa yamejaa kwenye barabara. Magari yameegeshwa moja yenye rangi ya kijani inaoneka kuvuka maji yakiwa yamezidi karibu kufunika .

Wanawake wamejifunga shuka, wengine wakionekana wakiwa wamebeba mitungi kwenye kichwa chao. Huenda wamebeba maji na mama mmoja anaonekana bila kitu.

Chupa ndogo iko na ufuniko ya rangi nyekundu ambayo imebeba chanjo inayosaidia kuzuia surua, matumbwitumbwi, lubera.

Kijana mmoja wa kiume amevalia shati lenye rangi ya blue akiwa amesimama kwenye gogi kando na nyumba iliyoporomoka.

Mzee ameketi kwenye kiti cha mbao. Maafisa wa afya wamemtembelea chumbani. Mmoja anamkagua kwa kumpima joto.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha wagonjwa akiwa amefungua mdomo. Mhudumu wa afya ambaye amevalia mavazi meupe na glavu nyeupe anamhudumia kwa mdomo ama kuangalia meno yake.

Inchi ni kavu, miti aina matawi .mwanamke mmoja amesimama, amevalia nguo nyeusi kando yake kunaonekana ni visoga ya mifugo

Katika kituo cha afya muhudumu wa afya amevalia barakoa pamoja na miwani akiwa na nguo za rangi ya bluu akiwa anamuhudumia mtoto aliyelala juu ya kitanda.

Katika kituo cha afya, mgonjwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Ameekewa mashine kwenye mdomo, zinazomsaidia kupumua na mhudumu wa afya anamkagua.

Mhudumu wa afya amevalia vazi leupe, akiwa anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda na akona shida ya meno.

Katika kituo cha afya. Mhudumu wa afya, amevalia nguo ya rangi nyeupe. Anamhudumia mama, ambapo anamdunga sindano katika mkono wake .

Watu wawili wanaonekana kumshughulikia ng'ombe, huenda wakawa ni madaktari wa mifugo. Wamevalia glavu, na mavazi yanayowazuia kutokana na hatari.

Zipo chupa nne za plastiki; tatu zikiwa zimefungwa na ufuniko nyeupe, na moja ikiwa imefunguliwa. Zinaaminika kubeba dawa aina ya tepe.

Afisa mmoja wa afya anamhudumia mama ambaye anaonekana kuwa na shida ya sikio . Wenzake wawili wamesimama wakiwa wanamtazama mama akiwa anahudumiwa na afisa wa afya.

Kuna dawa ya tembe na Kuna dawa ya majimaji. Kuna machupa ya vioo na Kuna machupa ya plastiki. Na machupa haya huenda yamebeba madawa ya maji maji na mengine madawa ya aina ya tembe.

Mwanamme mmoja anaonyesha wenzake jinsi ya kusafisha choo, baada ya kukitumia. Mwenzake anamsaidia kwakumwaga maji.

Wahudumu wa afya wamejivalisha sare ya kazi, wengine wanahudumia mgonjwa na wengine wamesimama kando wote wakiwa katika chumba huku hospitalini.

Mama na mwanadada, wamesimama kando ya gari. Huenda wanafanya kazi katika shirika lenye kumiliki hilo gari. Wamevalia glovu na barakoa.

Maji yameekwa katika mtungi nyeusi ili watu waweze kunawa, kuzuia magonjwa yanayosambaa kutokana na kuguza.

Yapo machupa manne yakiwa yamebeba chanjo ya surua. Kando yake kuna sindano mbili na kando ingine kuna chupa za plastiki.

Mama mwenye koti nyeusi ameketi. Muhudumu wa afya anapo muhudumia, kwa kutazama kwa makini katika sikio lake. Wapo wahudumu wa afya wengi wanaonekana kuwashughulikia wateja wengine.

Kipo kisanduku kidogo chenye kinatumika kubeba dawa aina ya vitamin mwilini mwake kina rangi nyeupe, sehemu kubwa kando yake ni chupa kidogo cha kioo ambacho kinatumika kubeba dawa hii aina ya vitamin .

Machupa ya plastiki na ya kioo yamewekwa yanaeza kuwa yamebeba dawa ama chanjo mengine, sindano pia inaonekana iko juu ya meza, huenda yako katika kituo cha afya ama katika mahabara.

Vijana wawili wanafanya kazi ya kusafisha mji kwa kusanya takataka na kuiweka pamoja. Huenda wataichoma ama isanywe na kupelekwa kwingine ambapo inaweza kwenda kuchomeka huko, ili kufanya mji iwe safi. Watu waepukane na magonjwa.

Wapo wahudumu wawili wa afya, wote ni wa kiume. Wamevalia glavu nyeupe, barakoa, wanamhudumia mteja katika kituo cha afya.

Watoto watatu wameinama kuchota maji kwa mitungi yao. Mfereji unaonekana kuwa na takataka mingi, ikiwemo takataka ya karatasi za plastiki.

Mtu anaonekana kuosha mikono ili kuzingatia usafi kwa kutumia sabuni, anaonekana kufuata hatua ili kuhakikisha mikono yake imeng'ara na kuwa safi.

WApo wamama wawili wameketi mmoja mwenye nguo nyekundu mwingine kwenye nguo nyeusi. Wa nguo nyekundu ni mhudumu wa afya anamueleimisha ambaye amevalia nguo nyeusi akiwa katika kituo cha afya.

Ni chumba Kinachoonekana kuwa ni kituo cha afya cha meno kwa walioadhirika na meno huzuru kwa kupata usaidizi na kusaidiwa ili waweze kuzuia hatari zinazotokana na meno.

Chumba cha ghorofa kimeporomoka. Maafisa wakiwa wanajipanga kwa shughuli ya uokoaji katika eneo la tukio hili.

Mwanadada mmoja ameketi juu ya kitanda akiwa amemshikilia mtoto mdogo mikononi mwake, anaonekana kuwa anatabsamu wakiwa hospitalini wote.

Zipo chupa nane za kioo ambayo imebeba chanjo ya watu watano kwa kila chupa imefunikwa na funiko ambayo iko na rangi ya njano huko juu.

Mikono miwili ya mwanamke inaonekana kushikilia pedi. Mkono mmoja wa kushoto unaonekana kuwa na pete katika kidole cha katikati.

Kwenye kituo cha kuchezea, mwanamke na mwanaume wamemshikilia mtoto, huenda wakawa ni Bibi na bwana ama sio Bibi na bwana. Mpira uko kwenye sakafuni na vitu zingine zikionekana kando za kuchezea.

Lori miguu sita lenye kichwa cheupe, mwili mwekundu, nyuma yake wanaume wawili, lori linatumika kusafirisha kinyesi kutoka manyumbani mpaka mahali kinapoenda kutibiwa.

Chupa ya plastiki yenye funiko nyeupe inatumika kubeba dawa ya kienyeji ya mwarubaini, ambayo hufanya kazi wakati mgonjwa anapo itengeneza na kuikunywa.

Muhudumu wa afya amevalia miwani akijifunika na barakoa anajipanga kwa kutoa dawa ndani ya chupa akitumia sindano ili kuwa tayari kudunga mgonjwa.

Afisa wa afya amevalia nguo nyeupe akiwa ameketi, akiangalia faili akiwa na mteja ambaye amemzulu katika kituo chake cha utenda kazi.

Maji yamefurika bomani wamama wawili wanatembea juu ya maji mmoja wao amebeba kuni begani mwake na mmoja amebeba kijiti katika mkono wake wakielekea bomani.

Maji yamefurika hadi kuingia katika machumba yaliyo karibu pengine yanaonekana kuwa mazee na machumba mengine kuwa mapya. Watu wanaonekana kuondoka katika machumba na kutembea kutoka kuenda upande mwingine .

Watu wawili wanatembea mbele, nyuma yao kukionekana kuwa na msongo wa ng'ombe. Eneo linaonekana kuwa la jagwa, kwa kuwa, hakuna majani mabichi humu.

Mama mmoja ako katika kitanda cha hospitali, ametembelewa na akina mama na wazee. Mama mmoja anaonekana kumpa maneno yanayomfariji.

Kando ya barabara, kuna mzee anayeuza njugu na bidhaa zingine. Mtu wa pikipiki amesimamisha akiwa anaulizia. Na kando yake, lipo lori linalosafiri.

Huduma ya afya inaendelea, ambapo mhudumu wa afya anamdunga mzee mmoja sindano ambaye ameketi. Huenda mhudumu wa afya alifanya uahamashizaji ili kuwafikia wengi huko nje.

Muhudumu wa afya anamdunga sindano mama mmoja begani, ambaye amejifunika na barakoa mdomo na puani mwake, ambaye amevalia nguo yenye rangi ya blue .

Mwanaume amejifunika barakoa katika mdomo na mapua yake kiwevu. Anadhibitisha kiwevu chenye rangi ya majani, nyuma yake kuna masanduku.

Mwanamke mmoja ameketi mwenzake amesimama akiwaonyesha jinsi ya kuvalia pedi nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Vijisanduku saba vinavyopatikana katika duka la dawa vikiwa vimebeba dawa aina ya kutibu mawazo, ini, mifupa, viungo, mikono na vinginevyo vingi.

Katika kituo cha afya muhudumu wa afya ameonekana kumshauri mama aliyemtembelea katika kituo mezani kuna chupa za dawa ambayo huenda anamshauri juu ya hiyo dawa.

Wapo wahudumu wawili wa afya na mgonjwa mmoja. Mhudumu mmoja amevalia sare ya bluu na mwingine amevalia sare nyeupe.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia barakoa na glovu nyeupe mmoja mwenye nguo nyeusi na huyu mwingine nguo ya blue wanamhudumia mtoto mwenye amewekwa katika machine katika kituo cha afya.

Mama ameketi na kumshikilia mtoto, muhudumu wa afya anapomdunga sindano, katika mkono wake wa kushoto akiwa hospitalini.

Mama amemshikilia mtoto mhudumu wa afya wa kike anamdunga sindano. Iko meza imetengenezwa kutokana na mbao, juu yake iko sanduku, kando yake wapo wahudumu wengine wa afya.

Watu wawili wamebeba mitungi ya kubebea maji yenye rangi ya njano, wanaonekana kuwa wote wakike. Mmoja ako mbele na mwingine ako nyuma, wa nyuma amemfunga mtoto na kitambaa na kumshikilia na mkono wake wa kushoto.

Ipo chupa ya plastiki inayotumika kubeba dawa ambayo hutumika na wamama wanapopokuwa wajawazito. Dawa hii husaidia katika kuongeza nguvu na kinga muirini. Husaidia katika kutengeneza ngozi, nywele, na kucha. Husaidia pia katika kuongeza damu.

Chupa ya kioo iko na ufuniko yenye rangi ya buluu. Huenda imebeba dawa ya chanjo. Ambayo itatumika kuchanja watoto na wale ambao wanawezakua wako katika hatari ya kuwa na ugonjwa.

Mtu mmoja amevalia nguo nyeupe ambayo inasaidia kujikinga kutokana na hadhari amejifunga mkanda mwiilini mwake, amepiga magoti na mguu mmoja anaonekana kuwa anafungua mtungi wa lita tano.

Maafisa kutoka kituo cha afia na wananchi wameketi. Mmoja wa maafisa amesimama na kuwaelimisha maafisa wenzake pamoja na wanakijiji ambao wameketi.

Wapo watu ambao wengi wao wamevalia makofia yenye rangi ya blue , wengi wao wanaonekana kua ndani ya sare, wanatayarisha viti ambavyo viko ndani ya karatasi.

Mhudumu wa afya amevalia miwani, ako na tabasamu. Amemshikilia mtoto mdogo mikononi mwake na amemtazama kwa makini, akiwa katika kituo cha afya.

Mzee mmoja ameketi amevalia barakoa, mhudumu mmoja wa afya akiwa ni wa kike anamhudumia kwa kumdunga sindano, wote wakiwa katika kituo cha afya.

Maafisa wawili wa afya, mmoja amevalia miwani, wote wawili wamevalia barakoa, mmoja ako na kalamu katika mfuko wake wa kifua, na mmoja anaonekana kuwa anamuhudumia mgonjwa.

Mkono umevalishwa glavu za rangi nyeupe ukiwa umebeba sindano na chupa ya kioo ambayo imebeba chanjo ndani yake ikiwa na ufuniko ya chuma.